Eneo lenye mafuriko makubwa. Maji yamejaa barabarani, yakifunika sehemu kubwa. Magari, aina ya tuktuk ambayo yana rangi ya manjano na matatu yanaonekana kupita katikati. Mvua inaonekana kunyesha kwani kuna mtu mmoja amejifunika kwa mwavuli, na amevaa nguo za nyekundu na nyeusi kama shuka.

Pakiti ya dawa iitwayo azithromycin yenye jina la biashara azbil mia tano. Kuna tembe za manjano zilizopangwa kwenye vipande vya pakiti na pia kwenye sanduku lake la awali. Hii inaashiria dawa za kutibu maambukizi.

Moto mkubwa wa msituni ukiteketeza mimea na miti. Miale mikale inasambaa kwa kasi kwenye mteremko wa kilima ikitoa moshi mwingi mweusi unaofunika anga. Miti michache inaonekana ikiwaka moto au ikiwa imefunikwa na moshi mzito ikionyesha uharibifu mkubwa unaosababishwa na janga hili.

Sehemu ya barabara iliyo katika na kuharibika vibaya kutokana na mafuriko au mmomonyoko wa udongo. Imeacha shimo kubwa na maji ya rangi ya udongo yanatiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamesimama kando wakitazama uharibifu huo.

Chupa cha virutubisho vya lishe lenye lebo inayosomeka Country Life na Easy Iron .Ina vidonge vingi vya kahawia ndani yake na kifuniko cheusi. Maandishi mengine yanaelezea kuwa haisababishi kuvimbwa, ni rafiki tumboni na inasaidia nguvu.

Mwanamume mzee amevaa kofia na koti jeupe akichungulia ndani ya sanduku ndogo. Kuna vitu vinavyofanana na fuele au mawe pamoja na vifurushi vingine. Kwenye sanduku imeandikwa miti ni mwa cooperation au kitu kinachofanana na hicho.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa pills for sex kwa herufi kubwa nyeusi. Ina lebo yenye namba na tarehe. Mandhari ni ya buluu iliyokolea na nyingine chache zimefichwa nyuma zikiwa zimefifia.

Mtu mzima akimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Amevalia kofia nyeusi yenye nembo ya shirika la afya duniani. Mtoto amelazwa nyuma akiwa ameshikwa na mtu mwingine. Inaonekana ni kampeni ya chanjo labda ya polio. Watu wengine wamevalia sare za manjano. Mazingira inaonyesha shughuli ya afya za umma.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la nje labda wakisubiri huduma fulani. Watu wengi wamevalia barakoa usoni ikionyesha umuhimu wa kujikinga na magonjwa. Kuna mwanamke amesimama katikati amevaa koti lenye kofia na amebeba begi. Wengine wameketi kwenye viti vya mbao au benchi. Mbele yao kuna meza ambapo mwanamume mmoja ameketi akihudumia watu labda akiwasajili ama kuwapa maelekezo.

Jengo dogo la huduma ya maji lililoandikwa Boya Water Project mwanamke amevalia nguo ya kijani na anajaza maji kwenye chombo kikubwa cha manjano kutoka kwenye bomba. Mwanamume mwingine amevalia barakoa na kubeba chombo kingine cha manjano. Kuna matangi makubwa ya maji juu ya jengo hali inaashiria mradi wa maji ukihudumia jamii.

Mtu mzima akimsaidia mtoto kunawa mikono. Wote wawili wamevaa barakoa. Mtu huyo anashikilia chupa ya sabuni akimwekea mikononi. Nyuma yao kuna tanki kubwa la maji jeusi lenye nebo ya roto na UNICEF. Pembeni pia kuna pipa la buluu.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa, glovu na shati nyeupe, akimfanyia uchunguzi wa mdomo. Mgonjwa mwanamke, amekaa na amefungua kinywa chake huku mtaalamu akitumia vifaa vidogo vya matibabu. Watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama. Eneo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Vitu vingi vinavyoonekana kama vya matambiko au uchawi vikiwa vimewekwa juu ya kitamba chekundu na cheusi. Kuna pembe, vifaa vya asili, vitabu, chupa na vyombo mbalimbali. Mtu mmoja ambaye sehemu ya mwili wake ndio unaoonekana amekaa karibu na vitu hivyo.

Mwanamke akiwa amebeba mtoto mgongoni na pia chombo kikubwa cha rangi ya manjano nyuma yake. Kinaonekana kuwa ni cha maji, amevaa nguo ya rangi ya machungwa na sketi yenye maua. Mazingira yanaonekana kuwa ya ukame na vumbi, labda ni eneo la vijiji au jangwa.

Chombo cha kuhifadhia sampuli ya kimatibabu au kibayolojia, ndani yake kuna mirija mingi midogo yenye miminiki vyekundu, kuna pia chupa nyingine kubwa za plastiki, inaonekana kama vifaa vya maabara au hospitali vinavyohifadhiwa kwa baridi.

Watu wanne wawili wakiwa wamevaa makoti meupe ya daktari. Mwanamke mmoja yuko kwenye kifaa cha kusaidia kutembea. Anaonekana kusaidiwa na kifaa hicho. Mwanaume mwengine naye anashikilia kifaa. Nyuma yao kuna bango la hospitali au kituo cha matibabu. Inaonekana ni kituo cha urekebishaji wa viungo.

Chupa ya virutubisho vya lishe imeandikwa natures bounty iron 65 miligram ikiwa na vidonge mia ndani yake. Inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu na yenye madini, ina rangi ya kijani kibichi na kifuniko cha kijani.

Mwanamke mmoja amesimama nje akiwa amevalia nguo ndefu na skafu ya rangi ya machungwa kichwani. Nyuma yake kuna maji yaliyohifadhiwa kwenye madumu makubwa ya manjano na kijani. Pia kuna majengo na miti. Hali hii inaashiria uhaba wa maji au usambazaji wake.

Madaktari wawili wa meno wakimtibu mgonjwa. Wote wamevalia glavu, barakoa na miwani ya kujikinga. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno. Daktari mmoja amevaa koti jeupe na mwingine na skrubu ya buluu. Vifaa vya meno viko mezani. Inaonekana kama matibabu ya meno yanafanyika.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani. Jua linaonekana likichomoza katikati. Chini kuna vichaka vya miti visivyo na majani mengi. Anga linaonekana likiwa limejaa nzige.

Mwanamke amekaa kwenye kiti akimshikilia mtoto mdogo aliyevaa nguo za manjano. Muuguzi amevaa sare ya buluu na barakoa akimhudumia mtoto. Inaonekana kuwa wako kwenye klinki au hospitali. Chumba kina kuta za rangi ya kijani na kuna kabati la dawa nyuma.

Mzazi mmoja labda baba amevaa barakoa nyeupe akimshika mtoto mdogo, mhudumu wa afya amevalia nguo nyeupe akimchanja, mtoto amevaa nguo nyeupe pia, wote hawa wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kliniki au hospitali na ndirisha kubwa linaonekana nyuma yao.

Mwanamke amesimama katikati ya ardhi kame, yenye udongo mwekundu. Mifupa ya wanyama waliokufa imetawanyika kote. Miti iliyokauka inaonekana nyuma yake, hali ya hewa na mawingu kidogo.

Daktari au msaidizi wa meno akisafisha kiti. Amevalia sare ya buluu, barakoa na kofia ya kinga . Chumba kina rangi ya kijani kibichi na kina vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo skrini za kompyuta.

Mgonjwa wa kike akitibiwa meno. Daktari anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu. Mgongo wa mgonjwa umelala kwenye kiti maalum. Daktari amevaa kinga mikononi. Chumba kina mwanga hafifu na wakitaaluma, hii inaweza kuwa matibabu ya meno ya kisasa. Kifaa kinatumika kukausha au kuweka dawa.

Watu wawili wakiwa wamevalia suti za manjano za kujikinga na barakoa. Wameshikilia mitungi mekundu yenye alama ya hatari. Wanafanya kazi katika eneo la viwanda lenye mabomba na matangi makubwa ya kijivu. Mmoja amesimama mwingine amejipinda

Mkulima akipuliza dawa kwenye mimea. Amevalia vazi la blue , barakoa na glovu nyekundu. Mkoba mkubwa wa manjano umefungwa mgongoni mwake. Anaonekana kupuliza dawa kwenye mimea michanga. Mazingira ni ya shamba au bustani. Hii ni shughuli muhimu ya kilimo.

Mwanamke mzee mwenye furaha, amevaa kitambaa cha rangi ya zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi. Ameinama kwenye kisima cha saruji au tangi la maji akifua nguo au akitumia maji kwa shughuli nyingine. Yanaonekana kumwagika kutoka kwenye mikono yake.

Eneo la nje la hospitali ya kaunti ya Ahero limefurika maji. Yamefunika njia za kutembelea na sehemu ya jengo lenyewe, huku viti vya magurudumu vikionekana vikiwa vimefungwa nje. Hema yenye rangi ya buluu na nyeupe imesimama upande wa kulia ikiashiria huduma za dharura au muda.

Mtaalam wa afya amevalia koti jeupe la maabara, na barakoa ya buluu akijiandaa kumpa chanjo mtu mwingine. Mtu anayepokea ameketi akiwa amevalia kofia na shati la Miraba. Inaonekana kama kituo cha chanjo labda kikiwapa watu chanjo ya Covid -19 ama nyinginezo muhimu.

Mikono ya daktari wa meno ikiwa imevaa glavu za blue akitumia kifaa cha meno chenye ncha inayoonekana kiashiria cha kung'arisha. Kimeunganishwa na bomba la rangi ya zambarau kikitumika kwenye meno ya mgonjwa ambaye sehemu ya mdomo wake tu ndiyo inaonekana.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa Cranberry pills for UTI , ina lebo yenye nambari ya usajili na tarehe. Nyingine zinaonekana zikiwa zimefifia nyuma ya chupa kubwa . Mandhari ni ya buluu iliyokolea.

Jengo lililobomoka likiwa na ghorofa zake zimeanguka chini. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu na juu ya vifusi. Baadhi yao wakiwa wamevalia sare za uokoaji. Wengine watazamaji wanaonekana kushuhudia. Hali hii inaashiria ajali ya ujenzi au janga la asili.

Sehemu nyeupe, iliyo na pakiti ya virutubisho vya core supplement pack kutoka Planet Three. Karibu kuna glasi ya maji, vidonge vya rangi tofauti vilivyo tawanyika na pakiti pia.

Mkono wa mtu ukiwa umewekwa kwenye kifaa maalum cha matibabu au mazoezi ya viungo. Kuna pendi zilizobandikwa kwenye mikono na nyaya zimeunganishwa. Mwingine unaonekana kaushika mkono huo unaotibiwa labda kwa usaidizi au kama sehemu ya matibabu.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vingi vikiwa vya jadi. Kuna viungu vya udongo vilivyopambwa kwa shanga, chupa ndogo, maganda ya koa na vitu vingine visivyoeleweka. Baadhi ya vitu ni manyoya. Inaonekana kama meza iliyojaa vitu vya kitamaduni au dawa za kiasili. Kuna mifuko ya plastiki pia.

Mtu amevaa suti ya kinga na barakoa, akibeba kifaa mgongoni kinachotoa moshi mwingi mweupe. Anatembea kando ya ua mrefu. Kifaa hicho kinaonekana kutumika kwa ajili ya kufukiza wadudu. Moshi huo umeenea eneo sehemu kubwa ya eneo hilo. Miti na mimea mingine inaonekana nyuma.

Eneo lililo athiriwa na mafuriko. Maji mengi ya rangi ya kahawia yamefunika barabara kati ya nyumba. Mtu mzima na mtoto wanaonekana kujaribu kuvuka. Nyumba zimejengwa kwa matofali na zina paa za bati. Mifugo pia inaonekana karibu na moja ya nyumba. Hali hii inaashiria athari za mvua kubwa.

Mwanamke akitabasamu, amevalia hijabu nyekundu na nguo ya blue .Anashikilia kitambaa cheupe au barakoa iliyokunjwa mkononi mwake. Nyuma, kuna wanawake wengine wawili, mmoja amesimama na mwingine kuketi. Linaonekana kama tukio la kijamii au la uhamasishaji labda kuhusu usafi.

Mwanamke akipokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya, ana barakoa usoni na anaonekana kuangalia mbali, karibu naye kuna chombo chenye lebo ya vaccine na alama ya joto.

Watu wawili wanatembea katikati ya maji mengi yaliyofurika. Yanaonekana kuwa mafuriko. Nyumba zilizojengwa kwa udongo au mabati zimezingirwa na maji. Wote wawili wanatumia vijiti kuwasaidia kutembea kwenye maji yenye matope, ikionyesha ugumu wa maisha katika maeneo yaliyoathiriwa.

Chupa kadhaa za dawa za miti shamba zikiwa zimepangwa kwenye meza. Kila chupa ni nyeupe ikiwa na lebo ya Zephania life herbal clinic. Maandishi mengine kwenye lebo yanaonekana kuwa na maelezo kuhusu matumizi na wasiliana. Mandhari inaonyesha duka la dawa au kliniki.

Mwanamke akizima moto mdogo akitumia kizimamoto chekundu. Unawaka ndani ya pipa ndogo ukitoa miale na moshi. Amevalia nguo nyeusi na suruali ya rangi ya kahawia na yuko makini katika kuzima moto.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa Prucan capsule kwa herufi kubwa. Ina lebo ya kijani yenye maelekezo ya matumizi. Mbele yake kuna vidonge vyekundu vichache vilivyotawanyika. Limewekwa juu ya sehemu nyeusi na nyuma kuna pazia yenye mistari.

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa wake, ana nywele zilizosukwa, kavalia sare ya kijivu na anatabasamu huku akishikilia kalamu na karatasi. Mgonjwa naye ameketi kwenye kiti maalum cha meno, kompyuta inaonekana nyuma yao.

Mama mchanga akimshika mtoto wake kwa upendo mkubwa. Amevalia gauni la hospitali la waridi na kitambaa cha kichwa. Mtoto amefungwa kwa uangalifu katika blanketi nyeupe yenye picha ya katuni. Wako ndani ya chumba cha hospitali kukiwa na kitanda na vifaa vya matibabu. Ukuta una rangi ya buluu.

Mikono ya mwanamke ikishikilia chupa dawa iitwayo, Dr, Abdella Herbals Covid Cure One . Ina kofia ya kijani na lebo ya manjano yenye michoro na maandishi. Amevalia pete kadhaa na nguo zenye muundo wa rangi.

Wanaume wawili wakifanya usafi katika eneo lenye takataka nyingi. Wa mbele amevalia suti ya kazi nyeusi na mistari ya kijani kibichi na buti ndefu akitumia chombo kufagia takataka. Wa pili yuko nyuma yake pia kavalia mavazi sawa na ameshika fimbo. Nyuma yao kuna nyumba za mabati na pikipiki. Anga linaonekana kuwa na vumbi.

Mtu akipokea cha chanjo au sindano. Mhudumu na mgonjwa wamevalia barakoa. Mgonjwa anatazama juu labda kwa maumivu kidogo. Chupa ya maji yameekwa mbele. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kituo cha afya.

Mwanaume mwanasayansi akifanya kazi ndani ya maabara. Amevalia koti jeupe, glavu za buluu akichunguza sampuli kwenye mirija ya majaribio. Kuna vifaa mbali mbali ikiwemo mashini nyekundu na nyeupe, taa ya mezani na sahani zenye sampuli.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na glavu za blue akipuliza dawa kwenye mimea iliyopandwa kwenye shamba. Anaonekana kutumia kinyunyizia dawa ya rangi ya machungwa iliyo mgongoni mwake. Mimea imepangwa kwa safu ndefu. Eneo linaonekana kuwa shamba na kuna kijani kibichi. Mtu huyo anapuliza dawa kuulia wadudu au mbolea kwenye shamba.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimtibu mgonjwa. Amevaa sare ya buluu na barakoa. Anashikaa vifaa vya meno mdomoni. Msaidizi akiwa amevaa sare nyeupe na barakoa pia, anashikilia kifaa kingine na kuonekana kudhibiti taa ya matibabu. Mgonjwa amelala chini mdomo wazi.

Wanawake wawili, mmoja anatumia chombo kuchota maji kwenye shimo ndogo yasiyo safi. Wanatumia chupa za njano kuhifadhi maji. Mandhari ni kavu na kame. Hakuna mimea inayoonekana karibu. Hali hii inaashiria uhaba wa maji.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu, ambalo linaonekana kuwa kambi au makazi. Kuna mikokoteni kadhaa iliyojaa vyombo vya manjano labda maji. Watu wengi wamesimama na kutembea eneo hilo. Baadhi yao wamebeba vitu au wamesimama karibu na mikokoteni. Nyuma kuna vibanda na majengo madogo. Anga lina mawingu.

Mkono wa mtu mzima ukiashiria kidole cha mtoto kwa kalamu ya alama. Kalamu inaonekana kuwa ya rangi ya buluu. Mkono wa mtoto umevaa nguo nyekundu. Inaonekana ni shughuli ya upigaji kura au utambulisho.

Bango kubwa lenye ujumbe "We talk protection" na picha na picha ya utembe mwekundu unaowakilisha ukimwi hili linatokana na Kenya Hiv/Aids business council , chini ya bango kuna maandishi ya kiswahili na kiingereza kuhusu umuhimu wa kuzuia magonjwa ya zinaa, mahadhari ya nyuma inaonyesha watu wengi na hema nyeupe kiashiria tukio au kampeni ya uamashishaji.

Kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni nje. Wengine wamesimama karibu na gari jeupe na wanapakua vifaa ikiwemo madumu ya manjano na mifuko. Mandhari ina miti na mimea. Watu wengi wamevalia nguo za kitamaduni.

Mkono ukishikilia chupa mbili ndogo za dawa. Moja ina lebo nyekundu na nyingine nyeupe. Karibu nazo kuna kijitabu cha kijani kibichi kilichoandikwa Emanuel Herbal Clinic na pia pakiti ndogo ya vidonge.

Wanawake wawili wakiondoa maji yaliyotuama. Mmoja ana mimina kutoka kwenye ndoo. Mwingine anatumia kifaa cheupe kuskuma. Eneo lina maji mengi ya kahawia labda kutokana na mvua. Mandhari yanaashiria usafishaji baada ya mafuriko.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa. Wote wamevalia makoti meupe, barakoa na glavu na mmoja wao ana miwani maalum ya kukuza. Mgonjwa amelala kwenye kiti. Vyombo viko tayari kutumika. Hii inaashiria kliniki ya meno ikitoa huduma za meno.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko makubwa. Barabara au daraja limebomoka likiacha shimo kubwa lililojazwa na tope na maji machafu ya rangi ya kahawia. Miti na mimea mingine iliyong'olewa na kufunikwa kwa tope inaonekana kutapakaa kila mahali

Chupa ndogo ya dawa au chanjo, imeandikwa M-MRvaxPro. Inaashiria kuwa ni poda for suspension for injection in pre-filled syringe . Pia imeandikwa IM or SC use . Ina kifuniko cha buluu na buluu kibichi. Inaonekana ni bidhaa ya matibabu.

Chupa nyeupe ya dawa iliyofunguliwa, ikiwa imelala chini. Vidonge vingi vya njano vyenye umbo la mviringo na kung'aa, vimemwagika nje. Lebo inaonesha Now High Potensive Vitamin A. Mandhari ni meupe kuonyesha usafi na umakini. Hii ni bidhaa ya afya labda inatumika kuongeza vitamini mwilini.

Watoto wawili wakichota maji machafu kutoka kwenye mtaro wakitumia mikebe. Mandhari ni chafu na udongo pamoja na vitu vingine vimetapakaa chini. Hali hii inaashiria uhaba wa maji safi na mazingira magumu.

Daktari amevalia koti jeupe la hospitali na miwani akimchunguza mgonjwa wake, mgonjwa ameketi na anaonekana kumwangalia kwa umakini, mandhari ya nyuma inaonekana kama chumba cha hospitali au kliniki hali hii inaashiria washauriano ya kimatibabu.

Mlinzi akiwa amesimama mbele ya kituo cha kunawa mikono. Amevalia sare na barakoa usoni. Kituo hicho kina ndoo kubwa ya buluu yenye michoro ya viganja vya mikono, sinki nyeupe, chupa ya sabuni ya maji na ndoo ndogo chini, kukusanya maji machafu. Anatumia miguu kuendesha mfumo wa maji. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi.

Mkulima akipuliza dawa kwenye shamba kubwa la mpunga. Amevalia kofia ya manjano na suti nyeupe ya kujikinga, akiwa amebeba tanki la dawa mgongoni. Anatumia bomba refu la rangi nyeupe kupulizia dawa kwa umbali. Ukungu mweupe unaonekana ukifunika mimea. Nyuma kuna milima na majengo kwa umbali.

Kundi la watu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga yanayoashiria wanafanya kazi ya kusafisha au kudhibiti maambukizi. Mtu mmoja katikati anatumia kifaa cha kunyunyiza labda dawa. Wengine wamesimama karibu. Inaonekana kama shughuli ya kitaalamu ya usafi au kukabiliana na janga.

Mwanaume akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Amevaa shati la kijani na barakoa ya buluu. Muuguzi amevaa sare ya buluu na nyeupe. Pia amevalia barakoa. Sindano inaingizwa begani mwa mwanaume. Inaonekana ni kituo cha afya ikiwa na bidhaa zingine nyuma yao.

Mwanamume akitumia kifaa cha kutoa sabuni ya kutakasa mikono. Amevalia kofia nyeupe na nguo za kazi za kijani. Amesimama karibu na sinki mbili za kunawia mikono. Anaonekana makini anapotakasa mikono yake.

Wauguzi wawili wamevaa sare za buluu, kofia na barakoa. Wanamtunza mtoto mchanga kwenye mashine maalum ya wagonjwa mahututi ya watoto. Mtoto amelala ndani ya kitanda chenye joto na vifaa vya kusaidia kupumua. Wauguzi wanaonekana makini wakihakikisha anapata huduma bora.

Mwanamke mtaalama wa afya amevalia barakoa ya buluu na sare nyeupe. Anashikilia sindano kwa uangalifu akionekana akiandaa. Nyuma yake kuna hema nyeupe na watu wengine. Inaonekana kama kituo cha chanjo au kampeni ya afya labda ya Covid 19 .

Mtu akifanya usafi karibu na ukuta wenye ujumbe wa afya, amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Akitumia ufagio na ndoo nyekundu .Ukuta umechorwa picha na ujumbe unaohimiza kunawa mikono na kunywa maji safi. Inaashiria umuhimu wa usafi wa mazingira, na afya ya jamii.

Mwanamke aliyevaa koti la daktari, anamsaidia mwanamume aliyelala kifudifudi kufanya mazoezi ya tiba ya viungo. Wako chini kwenye mkeka wenye rangi mbalimbali. Nyuma yao kuna vifaa vya kusaidia kutembea na viti vya magurudumu, ikiashiria kituo cha tiba asilia.

Wataalam watatu wa afya wakifanya upasuaji au utaratibu wa kimatibabu. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia za nywele. Mmoja wao amevaa kioo cha kujikinga usoni. Mgonjwa amelala chini akiwa amefunikwa kwa blanketi ya blue . Mwingine anamhudumia mgonjwa huku wengine wawili wakisimama karibu kumsaidia.

Mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akimpa mtoto sindano, amevalia koti cheupe la maabara na anashika kwa uangalifu. Mtoto amevalia nguo zenye rangi na michoro na anaonekana kupokea chanjo. Hii inaashiria huduma za afya labda kiliniki ya chanjo.

Mwanamme akihudumia kifaa hospitalini cha kisasa kinachotumika kwa watoto wachanga. Amevalia shati la mikono mirefu na suruali nyeusi. Chumba kinaonekana hospitali au kliniki. Dirisha za zamani zinaonekana nyuma. Blanketi yenye rangi nyekundu na nyeusi ipo karibu.

Mwanamke aliyevaa kofia nyeupe na koti ya njano akishikilia sirinji na chupa ndogo ya dawa. Uso wake unaonyesha umakini huku nyuma kukiwa na mwingine aliyebeba mtoto akionekana kusubiri. Inaonyesha kuwa kituo cha chanjo kijijini.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, amevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa na aproni ya kijani kibichi. Daktari amevalia sare ya buluu, kofia na barakoa, anajitayarisha kumuhudumia mgonjwa. Mandhari inaonyesha kliniki ya kisasa ya meno yenye vifaa safi.

Mwanamke na mwanamume mmoja mzungu wamesimama mbele ya choo cha buluu chenye maandishi fresh life , eneo hilo linaonekana kuwa mtaani huku nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zikionekana nyuma, barabara ni ya vumbi na kuna gari nyeupe mbali.

Mikono na miguu ya mtu inavyoonekana kuwa na vipele vingi vinavyoenea. Ni kama malengelenge madogo yanayotawanyika kwenye ngozi hasa kwenye viganja vya mikono na miguu. Hali hii ya ngozi inaashiria ugonjwa fulani wa kuambukiza.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo. Amevalia koti jeupe la hospitali na anashikilia sindano kwa uangalifu. Mama yake amevaa nguo za blue . Mezani kuna sanduku la manjano la Kojak Safety Box na vifaa vingine vya matibabu. Watu wengine pia wanaonekana nyuma.

Chumba cha hospitali. Mgonjwa mmoja amelala kitandani akiwa amefunikwa. Mwingine ameketi kitandani. Ameshika kichwa chake akionyesha huzuni. Kuna vifaa vya matibabu karibu na vitanda. Dirisha inaonekana kutoa mwanga hafifu. Milango imefungwa imara. Mazingira yanaashiria hali ya wasiwasi.

Mwanamke mtoto mchangana mwanamume ambaye anaonekana kuwa daktari au nesi. Mwanamke amesimama karibu na meza ya uchunguzi akimtazama mtoto mchanga aliyelala juu ya kitambaaa cheupe. Amevalia nguo yenye maua, mwanaume ameinama juu ya mtoto akimhudumia kwa uangalifu, labda akimpa matone ya maji au kumchunguza.

Umati mkubwa wa watu wakiwemo watoto na watu wazima, wakiwa wamekusanyika nje, wengi wamevaa barakoa usoni wakiinua mikono yao juu wakishangilia na kushiriki kikamilifu katika tukio, baadhi yao wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama. Nyuma kuna majengo ya udongo na miti ikionyesha mazingira ya kijijini au mbali na mjini.

Mgonjwa amelala kitandani akipokea matibabu ya kimwili. Mtaaluma wa tiba amesimama karibu naye akimsaidia kunyoosha mguu. Amevalia barakoa ya buluu, akiashiria tahadhari za kiafya. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha matibabu au hospitali.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake, wameketi nje kwenye ardhi kavu, wakisikiliza mwanamke mmoja aliyesimama mbele yao. Amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi. Wanawake wengi walioketi wamevalia shuka za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na zambarau zinazofanana na mavazi ya kitamaduni. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, kuashiria hali ya hewa iliyo sawa.

Nguzo ya umeme yenye bango, lina tangazo daktari Chikonko. Linatoa huduma za kuvuta mpenzi na biashara. Kuna nambari ya simu iliyoandikwa wazi. Mtu anaangalia juu kuelekea. Kuna mimea mingi karibu. Tangazo hili linaonekana kuelezea kwa umma.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba, wa kushoto ambao fulana ya buluu na kilemba cheusi kichwani, akishikilia kitabu na kukisoma. Wa kulia, amevaa nguo ya mistari, ya rangi tofauti, akionekana kumuangalia yule anayesoma. Chumba kinaonekana kuwa na nguo zilizoning'inia ukutani, na televisheni upande wa kulia.

Wauguzi wawili katika hospitali wakiwahudumia wagonjwa. Mmoja amevaa skafu yenye maua na barakoa akimshika mtoto mchanga kitandani. Mwengine amevaa skubu za buluu akiongea na mwanamke mjamzito aliyesimama. Kuna televisheni ukutani ikiwa na picha. Vifaa vya matibabu pia inaonekana katika chumba.

Vitu mbalimbali vya kitamaduni. Kuna matango yaliyo pambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi. Baadhi yao yamepangwa ndani ya bakuli. Nyuma kuna vifungashio vya rangi ya bluu. Chupa za udongo pia zinaonekana. Inaonekana kama duka la bidhaa zaasili au za jadi kila kitu kimepangwa kwa namna ya pekee.

Eneo la dharura hospitalini. Wauguzi wawili au wahudumu wa afya wamevaa sare nyekundu. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha kusukuma. Muuguzi mwingine amevaa sare nyeupe. Bango la accident and emergency linaonekana nyuma. Inaashiria huduma ya haraka.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevaa hijabu ya rangi ya kijani na mwengine shati jekundu na barakoa ya buluu. Aliyevalia barakoa anaonekana kama daktari wa meno akimfundisha yule mwengine jinsi ya kupiga mswaki kwa kutumia mfano wa meno na mswaki wa buluu. Kuna kalenda na vifaa vingine vya afya kwenye meza nyuma yao.

Kundi la wahudumu wa afya wakiwa kazini ndani ya chumba. Wengi wao wamevalia makoti meupe ya daktari na barakoa. Baadhi wanaonekana kumhudumia mgonjwa, huku wengine wakiwa wamesimama karibu na meza yenye vifaa vya matibabu. Watu wengine wameketi wakisubiri.

Daktari wa macho mwanamke, aliyevalia miwani na koti jeupe la daktari akimchunguza macho mgonjwa wake kijana wa kiume. Anaonekana kutumia kifaa maalum cha kuchunguza. Wote wawili wako karibu na kifaa hicho. Nyuma ya daktari kuna mabango yenye picha za autonomy ya macho na mwili wa binadamu.

Mistari ya chupa ndogo za chanjo zikiwa na lebo zenye maandishi ya kireno vacina febre amarela , ikimaanisha chanjo ya homa ya manjano iliyodhoofishwa. Kila chupa ina dosi tano yaani inaonesha maelekezo ya kuhifadhi.

Mikono ya mtu ikimimina kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kutoka chupa ya motrin 1B kwenye kiganja chake, ni nyeupe na ina lebo ya machungwa na maandishi meusi, nyuma kuna nguo yenye muundo wa buluu na nyeupe.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa, amevaa koti jeupe la maabara na anatumia kifaa kikubwa cheupe cha uchunguzi. Mgonjwa mwanamke, mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi mbele ya kifaa hicho. Chumba kina ukuta wa rangi nyekundu.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya hospitali ya rangi ya buluu na barakoa akimchunguza mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Yule anayechunguza anaonekana kuwa daktari au mtaalamu wa afya akiwa amevalia glavu nyeupe. Mgonjwa ameketi na anakitambaa cha buluu kifuani. Dirisha lenye nondo linaonekana nyuma likiruhusu mwanga kuingia ndani.

Mwanamke akitabasamu akiwa amesimama mbele ya dirisha. Amevalia fulana ya kijivu yenye nembo ya kijani na nyekundu. Anashikilia vifaa viwili vya masaji mkononi mwake. Nywele zake zimesokotwa vizuri.

Mkulima akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Amevalia suti kamili ya manjano ya kujikinga, barakoa na glavu. Amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni mwake. Shamba lina mimea midogo iliyo pandwa kwa mistari na udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri. Kuna mandhari ya plastiki chini ya mimea.

Watu wawili wakiosha mikono yao kwenye sinki refu na saruji lenye bomba kadhaa. wote wana mashati ya njano na wamevalia barakoa. Mmoja mkoba wa bluu. Sabuni pia inaonekana karibu. Nyuma kuna hema.

Aina mbali mbali za chupa za virutubisho, za ukubwa tofauti na nembo mbali mbali kama Kikland, Nordic Naturals na Source Naturals . Baadhi ya chupa zimejaa vidonge au vimiminiki. Mbele kuna vidonge vilivyomwagika vikiwa na rangi tofauti na vingine kama peremende.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevaa sare ya blue , glavu, na kioo cha kichwani chenye mwanga. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akifungua mdomo wazi. Kuna vifaa vya matibabu vingine karibu. Ukuta wa chumba una rangi ya kijani kibichi.

Watu wawili waliovalia suti za njano za kujikinga na maski wakishughulikia kemikali hatari. Mmoja wao anashikilia chupa ya bluu na mwingine kifuniko cheusi. Kuna matangi mengi ya kuhifadhia kemikali ya rangi ya bluu na nyekundu karibu nao.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia makoti meupe kama madaktari wakiwa wamesimama kwenye eneo la udongo karibu na jengo. Mtu mmoja anaonekana kutoa maelezo. Kuna ndoo za blue na manjano. Nyuma kuna miti na majengo mengine.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa wake, amevalia koti jeupe, na anatumia kifaa maalum cha kuchunguza. Mgonjwa ameketi akiegemea kifaa hicho. Ukutani, Kuna rangi ya buluu. Inaonekana kama kliniki inayotoa huduma za afya ya macho.

Mfanyikazi wa afya amevaa mavazi ya kujikinga. Inaonekana yuko ndani ya jengo karibu na ngazi. Dawati ndogo lenye chupa za maji na vifaa vingine vya matibabu linaonekana upande wa kulia. Mabango ya maelezo yamebandikwa ukutani.

Chupa ya dawa za kuongeza madini ya chuma inayoitwa iron plus . Ina vidonge sitini vya mboga na inasemekana kuongeza kiwango cha chuma mwilini. Husaidia seli nyekundu za damu na kukuza uzalishaji wa nishati.

Chupa ndogo ya chanjo ya homa ya manjano, iliyo na lebo inayosomeka Yellow Fever Vaccine . Karibu nayo kuna sindano tupu, yenye ncha ya kijani. Nyuma kuna chupa nyingine za dawa zikiwa zimefifia kidogo. Zote zikiwa kwenye mandhari ya buluu isiyo na dosari.

Lori la mafuta likiwa limeanguka na kuwaka moto barabarani. Moshi mweusi mzito unatoka. Lori jingine la mafuta lenye maandishi danger petrol , limeanguka upande mwingine wa barabara. Umati wa watu umekusanyika kutazama tukio hilo la hatari.

Vitu mbalimbali visivyoeleweka vikiwa vimelala kwenye zulia jekundu au kitambaa. Kuna vitu viwili vinavyofanana na maganda ya konokono au viumbe vingine vya baharini, vikiwa vimefungwa kwa kamba au nyavu, vinginevyo vinaonekana kama mabomu ya zamani au vilipuzi. Karibu nazo kuna vipande vya nguo au karatasi zilizokujamana.

Chupa kadhaa za chanjo. Zimejaa maji zikiwa na nembo na maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo ya measles, mumps na rubella virus vaccine . Kila chupa ina kifuniko cha buluu na kijani kibichi. Ziko juu ya meza nyeupe.

Mwanamke mzee ameketi kambeba mtoto. Anamtazama daktari aliyevaa kinyago. Anashikilia sindano karibu na kisanduku cha buluu. Mandhari ya nyuma ni kavu na anga safi.

Washiriki watano wanajitolea kusafisha eneo lenye uchafu mwingi. Wamevalia nguo tofauti na wanatumia vifaa mbalimbali kukusanya taka. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na nyumba yenye mlango wa buluu. Majani ya mti yanaonekana juu yakitoa kivuli. Inaonekana ni mchana kutokana na mwanga.

Harakati ya kunawa mikono ikiwa na pofu nyingi za sabuni. Matone ya maji yanaonekana yakiruka kutoka kwenyewe. Inaonyesha umuhimu wa usafi na kunawa mikono vizuri.

Wazimamoto wawili wakiwa wamevalia sare za kujikinga za manjano na kofia ngumu za machungwa wakipambana na moto mkubwa wa nyasi. Unaonekana kuwaka kwa kasi ukitoa moshi mweusi na miale mikali ya rangi ya chungwa, huku wazimamoto wakisimama kwenye nyasi ndefu zilizochomwa. Mmoja wao anashika kifaa cha kuzimia moto.

Vikombe vingi vilivyotengenezwa kwa matango makavu, vikiwa vimepangwa chini kwenye udongo. Baadhi vimepambwa kwa shanga za kijani au nyekundu na vingine vimefungwa kamba. Pia kuna chupa ya plastiki ya rangi ya chungwa iliyolala upande wake. Vitu vinaonekana kuwa vya asili au kitamaduni.

Muuguzi akimfunika mtoto mchanga hospitalini. Amevalia sare ya kijani na anaonekana kumtunza mtoto kwa uangalifu. Mtoto naye amelala juu ya kitanda cha uchunguzi. Amefunikwa na blanketi nyeupe yenye doti doti nyekundu. Nyuma yao kuna vifaa vya matibabu na chumba chenye taa nzuri.

Madaktari wawili wa meno wa kiume, wakiwa wamevalia sare za kliniki, barakoa na glovu, wakimuhudumia mgonjwa wa kike aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa cha blue na madaktari wanatumia vifaa vya meno.

Barabara imejaa maji ikionyesha mafuriko. Mbele kuna mtu anaskuma toroli huku gari la wagonjwa likionekana kupitia majini. Trafiki inaonekana kukwama na watu wengi wamekusanyika kando ya barabara, baadhi yao wakijaribu kupita majini. Hali inatisha kutokana na hali ngumu.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa sare za upasuaji, barokoa na glovu wakifanya kazi katika chumba cha upasuaji. Mmoja anaonekana akifanya kwa utaratibu huku mwenzake akimsaidia au akisubiri. Kuna taa angavu inayomulika eneo la kazi.

Daktari wa meno mwanamke aliyevalia koti jeupe la daktari, lililoandikwa Sara na barakoa ya buluu akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa. Anatumia vifaa vya meno na karibu naye, kuna daktari mwingine wa kiume aliyevaa sare ya kijani kibichi na barakoa ya buluu akimsaidia .

Mama akimtazama mtoto wake mchanga hospitalini. Amevaa nguo nyeusi na kofia ya kulala na ameinama juu ya kitanda cha mtoto. Mkono wake unaonekana kumshika mtoto. Mtoto naye amelala ndani ya kitalu kidogo cha plastiki. Nyuma yao, kuna kitanda kingine na vifaa vya hospitali.

Kundi la wanawake wakiwa wamebeba maji vichwani mwao. Wana mapambo ya shingo yenye rangi mbalimbali na nguo za kitamaduni. Wametoka kutafuta maji, jambo linaloashiria shida ya maji katika eneo hilo.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali. Kuna chupa na mitungi iliyopangwa kwenye meza. Juu yake kuna shanga na mapambo mengine yamening'inia. Mwanaume mmoja amesimama karibu na meza hiyo, pia kuna mwanamke ameshika mwavuli nyuma.

Daktari anayemchunguza mgonjwa. Anakifaa cheupe anachokitumia. Mgonjwa ni mwanamke, ana nywele zilizofungwa juu na anaonekana makini na uchunguzi huo. Wote wawili wako ndani ya chumba chenye ukuta mweupe.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kutumika kwa uganga au mila za kitamaduni. Kati kuna kibuyu kikubwa kilichopambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi kikiwa na kofia ya nyuzi. Ndani yake kuna chupa kadhaa, moja ya plastiki yenye rangi nyeusi ya kifuniko cha kijani kibichi na nyingine ya buluu. Pia kuna ngome la mti na vitu vingine vidogo.

Chungu cha udongo, chenye rangi ya kahawia na nyeusi kikiwa na michoro ya mistari na moshi ukitokea ndani yake. Kimeekwa juu ya kitu cheupe chenye mistari miekundu na nyuma yake kuna matango makavu mengine na shanga. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitamaduni au kiroho.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo au sindano. Mama yake ameketi akimshika kwa umakini. Muuguzi amevalia sare nyeupe na anaonekana kutekeleza kazi yake. Wote wako kwenye chumba cha kliniki na kuna dirisha kubwa lenye mwanga wa asili.

Mwanaume akipewa chanjo. Ameketi kavalia barakoa nyeusi na nguo nyeupe. Mwingine amevalia fulana ya kijani kibichi na barakoa. Anampa sindano kwenye bega. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wengi, wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri huduma. Eneo hili linaonekana kuwa uwanja wazi wenye udongo. Hali inaonyesha kampeni ya chanjo.

Meza nyekundu iliyopakwa vitu mbali mbali ikiwepo chupa za dawa, vifungashio na vyombo vingine. Inaonekana kama bidhaa za kienyeji au dawa mbadala. Pembeni kuna kiti kidogo cha kijani chenye vitabu na bahasha.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia sare za upasuaji za rangi ya kijani na kofia. Wamevalia barakoa na wameinama juu ya mgonjwa asiyeonekana vizuri ila tu sehemu ya kichwa chake na uso. Analala chini ya taa angavu. Daktari mmoja anatumia kifaa kidogo cha buluu labda kalamu ya alama wakati mwingine anaonekana akishikilia ngozi.

Jengo la vyoo vya shule, lililoandikwa girl's toilet , Nagenga high school . Wanaume wawili wamesimama mbele wakiongea. Karibu na jengo kuna sehemu ya kunawia mikono iliyoandikwa wash your hands here kwa herufi nyekundu. Mazingira yana miti na mimea.

Daktari wa meno mwanamke akimhudumia mgonjwa. Amevalia kofia ya kinga, barakoa na glovu. Amevalia koti jeupe juu ya ngao ya buluu yenye nembo ya meno. Mgonjwa mwanamume amelala kitandani huku akivaa miwani maalum ya rangi ya shaba. Daktari anashika vifaa vya kutibu kinywa cha mgonjwa. Mazingira ni kliniki safi ikionyesha huduma ya afya ya kinywa.

Vidonge vingi vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Vimetoka kwenye chupa ya rangi nyeusi iliyoanguka. Karibu, kuna kifuniko chake cha dhahabu chenye kidonge kimoja tu. Pembeni, kuna kipande cheupe cha karatasi labda kamba ya kupimia yenye mistari ya rangi tofauti.

Daktari wa meno mwanamke amevalia sare, kofia na barakoa ya buluu, akizungumza na mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa naye amevalia miwani ya kinga ya rangi ya chungwa na kitambaa cha buluu cha kufunika nguo zake. Chombo cha kukunywa maji na vifaa vingine vya meno vinaonekana karibu nao.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiwa chumba cha upasuaji, wote wamevaa sare za upasuaji za buluu, glovu, barakoa na kofia za nywele. Wamesimama karibu na meza ya upasuaji wakiwa wameshughulikia mgonjwa ambaye haonekani wazi. Kuna vifaa vingi vya kisasa vya matibabu na skrini za kufuatilia hali ya ugonjwa.

Kundi kubwa la nzige wenye rangi ya kahawia na mabawa yenye mistari wakikula majani ya mahindi. Wamekusanyika kwa wingi kwenye majani makubwa, wakionyesha uharibifu wa mazao.

Choo cha nje kilichojengwa kwa mbao kikiwa na paa la bati. Karibu nalo kuna tangi la maji jeusi lililowekwa juu ya msingi wa saruji. Eneo hili lina udongo mwekundu na mmea wa kijani unastawi. Nyuma yake kuna mlima na anga lenye mawingu meupe. Mazingira yanaonekana kuwa mashambani.

Masanduku mawili ya dawa yakiwa na mandishi yanayoonyesha measles, mumps and Rubella virus vaccine Live , pembeni kuna chupa ndogo za chanjo na sindano iliyokuwa tayari kutumika. Inaashiria uwepo wa chanjo muhimu kwa afya ya umma.

Watu watatu katika eneo la kunawia mikono. Wanawake wawili wamevalia barakoa na nguo nyeupe. Mmoja ananawa mikono huku mwingine akionyesha jinsi ya kunawa. Kuna mapipa mawili ya buluu na maji yaliyowekwa kwenye stendi na mabango yenye ujumbe wa kuzuia covid-19 . Nyuma yao, mwanamume aliyevaa sare ya kijeshi anaonekana akisimama.

Muuguzi mwanamke akimhudumia mtoto mchanga, amevalia sare ya bluu na miwani, yuko karibu na kitanda maalum cha glasi kinachotumika kwa watoto wachanga kinachojulikana kama incubator . Ndani kuna mtoto mdogo amelala, nyuma ya muuguzi tunaona vifaa mbalimbali vya hospitalini vikiwemo mabomba na mashine ya matibabu.

Eneo lililofurika maji mengi ya mvua, labda baada ya mvua kubwa. Gari la rangi ya fedha linapita katikati ya maji hayo, yaliyotapakaa barabarani na maeneo ya pembeni. Miti na vichaka vimefunikwa, huku mazingira yote yakionekana kuwa ziwa ndogo. Mbali kidogo lori linaonekana likipitia majini pia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa huku yule anayechoma sindano akiwa amevaa fulana ya buluu na kaptula. Mahali hapa panafanana na kituo cha chanjo cha muda, kukiwa na hema, viti na puto za sherehe.

Daktari mwanamume aliyevalia koti jeupe la daktari akisimama karibu na kitanda cha hospitali. Anaangalia puto kubwa la kijani ambalo linaonekana kuelea juu ya meza. Nyuma yake kuna vifaa vya matibabu vya hospitali, vinaashiria yuko katika mazingira ya kliniki. Anaonekana kutoa maelekezo au akifanya onyesho.

Mashua zikiwa zimejaa watu tele kwenye maji yenye rangi ya kahawia, zimeegeshwa karibu na makazi duni yaliyojengwa kwa udongo na miti. Baadhi ya watu ndani wamevalia nguo nyekundu. Nyuma kuna mimea labda migomba na mandhari inaonyesha eneo lililoadhiriwa na maji au usafiri muhimu wa jamii hiyo.

Mwanamume wa kimaasai akipokea chanjo kutoka kwa mwanamke aliyevaa sare ya buluu ya UNICEF. Mwanamume huyo amevalia nguo za kitamaduni za kimaasai shanga na barakoa ya buluu. Mwanamke anatoa sindano kwenye mkono wake. Nyuma yao kuna bango lenye maelezo ya mamlaka ya udhibiti wa utalii.

Kundi la watu wazima wamekaa kwenye duara nje wakihudhuria mkutano au mafunzo. Mtu mmoja amesimama katikati akizungumza na hadhira. Wengine wao wamevalia barakoa. Nyuma kuna majengo machache na mandhari kame. Inaashiria eneo la vijijini. Anga ni buluu na mawingu machache.